Kwenye sehemu ambapo anga ya rangi nyeusi, kuna mashine ambazo zimetengenezwa, hizo ni za chuma, zingine zimepakwa rangi nyeusi. Sakafu hiyo ni safi na sehemu nyingine ya kiwanja hicho imepakwa rangi nyeupe.

Mwanaume mmoja akiwa amevaa koti ya njano anapiga simu . Mbele yake kuna wanaume wawili ambao mmoja wao amevaa kofia nyeupe. Kuna nyaya za stima zinazotengenezwa, mbili zikipita juu yao.

Sehemu ya kusambaza umeme. Kuna nyaya zilizowekwa kwa wingi na chuma zinazotengeneza njia ambapo nyaya hizo zitakazowekwa na kupitia ili kuweza kupitisha nyaya kwa uwezaji.

Kwenye huwa ambao umetengenezwa na matofali. Kuna maua ambayo imeponda nje na miti ambayo nimrefu. Kando hapo kuna barabara na watu ambao wamevaa nguo za zamawati. Huku wakiwa na ngazi ambayo ni ya rangi ya njano wakiwa wanatengeneza nyaya za umeme.

Anga ya samawati yenye mawingu meupe . Kuna nyaya za umeme zinazopita ambazo zimetengenezewa sehemu ya kupita. Kila sehemu ina nyaya mbili ambazo zinapita ili kuweza kusambaza umeme.

Katikati ya msitu wenye miti mirefu iliyomea kwa pamoja, kuna kiwanda kilichopakwa rangi nyeupe ambacho kina mabomba, ambayo yanatoa moshi wenye rangi ya kijivu, kuelekea angani.

Kwenye msitu katikati yake, ambapo ni kando ya milima mikubwa ambayo ipo, kuna kiwanda ambacho kimetengenezwa kina mabomba ambayo yanatoa moshi mweupe. Pia hapo kuna maji na nyaya za umeme.

Katikati ya msitu, ambao una miti mingi, kuna kiwanda kilichojengwa. Kione hicho kina mabomba, mengi, pia kuna moshi ambao ni mweupe na moshi wa kijivu ambao unatoka katika kiwanda hicho.

Ni kiwanja ambapo nyasi ndefu, kuna barabara inayopita. Huku kuna mnyama ambaye, mrefu, hawezi kuruka, huku akikimbia kwenye barabara ambapo ni kavu.

Kwenye utamaduni wa maonyesho, watalii wanonyeshwa kiutali ya kimasai ambapo wanaruka, huku wakiwa wamevaa mapambo pamoja yote ile hidhiwa ya kimasai. Watalii huku wakiwa wamevaa mapambo hayo wanaruka wakitabasamu.

Kwenye kitengo ambapo kuna mti na mto ambao unapita. Nyumba zimetengenezwa kwa mabati ambayo ni makaa makuu. Nyumba zimetengenezwa kwa pamoja ambapo pia kuna mimea iliyomea kwa pamoja karibu na sehemu ambapo nyumba zimejengwa.

Bawa kuu la maji lililo tumiwa na jamii sana, ambapo maji yamekauka kwenye dimbwi ambayo maji yamepwanyika. Karibu na dimbwi hilo kuna nyasi ambayo imetapakaa, na sehemu nyingine zikiwa kavu.

Kwenye uwanja wenye nyasi iliyokauka, walinda wanyama wanasaidia kukamata nyama, wawili wapo ndani ya gari upande wa nyuma, mwingine yupo upande wa mbele kama dereva, wakiwa ndani ya gari ambayo ni ya rangi ya kijani.

Anga ya sanawati yenye mawingu meupe. Chini yake kuna barabara kuu ambapo kuna gari ya kijivu yenye vioo vyeusi na magurudumu meusi ambalo linapita huku kando ya barabara hiyo kuna kiwanja.

Kwenye mbuga la wanyama kuna nyasi iliyoanza kukauka, miti mifupi, kuna pundamilia ambao wanakula nyasi , wengine wakiwa wanatembea. Kuna wanyama wengine wanaokula nyasi hiyo ambayo imeanza kukauka. Miti mirefu imemea upande wa nyuma.

Katika ubanizi wa mimea kuna miti ingine imemea upande ya nyuma mwanamke ambaye anatabasamu anapea mje ili aweze kupanda na mwanaume ambaye koti ya kijani ambaye ni kama mkuu wa kupanda miti.

Katika mbuga ya wanyama, kuna barabara iliyotengenezwa ambapo katikati ya barabara hii kuna pundamilia aliyesimama katikati ya barabara hio. Katika kila pande ya barabara hio, kuna nyasi ndefu iliyomea na miti mifupi.

Kwenye kiwanja cha shule ambapo nyasi ni refu ,kuna mti mkubwa pamoja na miti mingine midogo. Wanafunzi wawili waliovaa koti nyeusi ambapo wapo na mwalimu wao ambao anawasaidisha na kuwaonyesha jinsi miti inaopandwa.

Kando ya barabara kuu kuna mti mfupi imeota. Kuna bomba la maji linaloendelea kutengenezwa. Maji yanamwagika kutoka bomba moja ambalo limetoboka chini na pia kuna nyasi imemea.

Mwanamke aliyevaa sketi ambayo ni ya rangi ya kijani. Anaosha nguo huku akitoa maji kwenye mfereji. Kuna besheni zingine zilizowekwa maji na nguo zinazooshwa.

Juu ya mti, kuna mnyama ambaye ana manyoya mengi, ana jicho la kuangalia upande wa chini ili kuweza kupata chakula yake ambayo anakula kutoka chini.

Kwenye mbuga ya wanyama kuna nyasi ambayo imemea sehemu nyengine nyasi haiko. Kuna wanyama wawili ambapo mmoja wao amechafuka sana huku akiwa na pembe mbili ambazo ni refu. Mwengine huku akiwa anakula nyasi.

Katika mbuga ya wanyama, kuna nyasi ambayo imekauka na sehemu ambayo ni tambarare. Kuna punda milia ambaye anatembea. Huku miti mingine ni mifupi, kuna mlima ambao uko upande wa nyuma kabisa.

Anga ya samawati ina mawingu meupe kuna mahali ambapo kuna taka, matope na maji yaliyo changanyikana. Miti imekauka katika sehemu hiyo. Sehemu ya kando kuna miti iliyochipuka na nyumba zilizotengenezwa.

Kwenye mto, kuna taka nyingi ambazo zimewekwa. Kuna kuku mweupe ambaye anadondoa vitu vya kula kutoka kwa takataka hiyo. Kuna watu wanaoishi kando ya mto huo ambayo imeelekea kukauka. Nyumba hizo zimetengenezwa kwa mabati na zingine za matope.

Kwenye maegesho ya magari, kuna magari mawili yaliyoengeshwa. Gari moja likiwa na rangi nyeusi na taa nyekundu, na gari lingine likiwa na rangi ya kijivu na taa nyeupe. Kando kuna bango lilichorwa sura ya mtu.

Kwenye mbugua ya wanyama kuna kiwanja ambacho kina nyasi refu. Mitinambayo ni refu imemea ambapo sehemu akuna nyasi twiga watatu wamesimama.

Kwenye sehemu ya kupika chakula kuna meko makubwa machache ambapo kuna sufuria kubwa zilizowekwa upande wa ndani, sufuria mbili zinazofunikwa ila sufuria moja hijaweza kufunikwa. Kuna mwanamke aliyevaa nguo ya sketi ambayo ni nyekundu na nguo ya juu ambayo ni ya rangi ya samawati.

Mahali ambapo kuna takataka nyingi, nyingi zao ambazo ni karatasi na chupa, kuna mwanamke ambaye anaokota takataka hizo, huku akiwa amekanyaga chini kwenye takataka hizo, ambapo anaweza kuambukizwa magonjwa.

Hii ni mbuga ya wanyama. Kuna ua uliowekwa wa chuma ambayo chuma hiyo inapitisha umeme ili uweze kuzuia wanyama walio upande wa ndani kutotoka nje. Mnyama aliye tulia upande wa ndani ni simba ambaye anaangalia kutoka upande wa ndani kuja upande wa nje.

Kwenye msitu mkuu, nyasi nyingi na refu imemea. Kuna miti mirefu ingine inayotumika kutibu magonjwa ya kiasili ambayo ipo kando ya mto. Pia kuna miti mingine ya kukatwa kuni.

Katika shule mwalimu akiwa amevaa koti nyeupe na viatu vyeusi ameshikilia mmea ambaye anataka kuonyesha wanafunzi ambao jinsi ya kupanda mmea huu katika shimo ambayo imechimbwa.

Kwenye kiwanja, kuna shimo iliyochimbwa , kuna kitu kilichotumika kuchimba shimo hilo, kuna kifaa cha kunyunyuzia maji . Afisa mkuu anasaidia kupanda mti, pia kuna askari aliyevaa sare na kofia.

Kwenye barabara ya kupita ambayo ipo katikati ya kichaka. Miti imemea katika pande zote mbili. Pia kuna nyasi ndefu ambayo imechipuka kando ya barabara hiyo. Kuna mtu ambaye anakimbia huku akiwa amevaa shati ya samawati.

Kwenye kiwanja ambayo nyasi imekauka, wanyama wawili wamelala chini huku wengine watano wamesimama karibu na dimbwi la maji huku sehemu hiyo inaonekana ikiwa kame na wanyama kuchoka.

Kwenye mtaro, ambapo kuna taka nyingi ambayo imetupwa. Upande wa kando kuna milima ambayo ni ya taka. Wanaume wenye gunia, watatu, wamekuja kuokota takataka zinazoweza kutumika na kutengenezwa tena.

Mlinda wanyama anamlisha mtoto wa simba maziwa huku akiwa anashikilia na kumwekea mdomoni. Chupa ya maziwa hiyo ina matandiko ya kiwango cha maziwa kilichosalia.

Mvua ikiwa imenyesha, kuna watu waliojikinga na mvua, ambao wamekaa kando. Kuna mwanamke ambaye amevaa koti ambayo ni ya rangi nyekundu, ambapo kando unaweza kuona besheni zenye nguo na maji yaliyomwagika.

Karibu na nyumba zilizojengwa na mabati, kuna taka nyingi ambayo imemwagwa hapo. Taka hiyo, kuna nyingine ambayo inachomwa, ambayo inatoa moshi mwingi. Wanafunzi wawili wanabeba begi, miongoni wanatoka shuleni.

Dimbwi la maji ambapo kando kando kuna nyasi ndefu iliyomea, kuna udongo mahali ambapo kuna ndege ambao wameketi, huku kuna anga ya samawati ambapo kwa umbali unaweza kuona miti ambayo imemea.

Kwenye stendi ya magari kuna gari lililopakwa rangi ya samawati na likaandikwa jina Narcos ambapo, ni usaidizi wa dereva ambaye ni makanga anashuku kwa kuwa amevaa koti nyeusi amesimama mlangoni.

Ni maegesho ya magari , magari yameegeshwa, yakiwa rangi nyeupe. Kuna mabango yanayoonyesha sehemu magari yanaelekea, ambapo gari moja limeandikwa linaelekea Mombasa, na gari nyingine linaelekea kilifi.

Kwenye maegesho ya magari, gari lililopakwa rangi ya samawati limekuja kuegeshwa. Na bango linaloandikwa thelethini na nne hamsini ambayo ni bei ya kuingia kwenye gari hilo, linaonyesha kuwa gari hilo linaenda Mabara, Pipeline , Transmani , na pia kwenda Kware.

Haya ni maegesho ya magari kuna gari la rangi ya kijani ambalo limeegeshwa kuna mwanamume anayetabasamu huku akizungumza na mwanamke Mwenye nywele ndefu akiwa amevaa viatu vya kijani kuna bango lililoandikwa 17 B. Pia kuna watu wanaopita kando ya gari hilo.

Kwenye barabara kuu kuna sehemu ya juu ya kuweza kupita. Kuna magari yanayopita, kuna nyasi inayomea kando ya barabara , kuna taa kuu za kumulika barabarani, kuna pikipiki inayopita na ua kando ya barabara hili.

Ni maegesho ya magari. Kuna gari lililoegeshwa limeandikwa METROTRANS, na limepakwa rangi ya kijivu na samawati. Maabiria wamekaa ndani ya gari hilo. Kuna bango lililoandikwa nabari arobaini na sita. Watu wanapita karibu na gari.

Kwenye maegesho ya magari gari jeupe iliyopakwa rangi na pia kupitishwa mistari ambayo ni ya njano, kuna abiria waliokaa ndani ya gari hilo na watu waliosimama mbele ya gari hilo. Kuna bango juu ya gari ambalo limeandikwa Nakuru Direct Shuttle .

Kwenye barabara, kuna rangi la kijivu linalopita. Kando ya barabara hiyo kuna sehemu ya kupita. Upande wa mbele, kuna gorofa zinazoonekana na miti iliyomea kando ya barabara hiyo.

Kwenye maegesho ya magari kuna gari lililopakwa rangi ya kijani ambalo limeegeshwa. Kuna nyaya za umeme ambazo zinapita upande wa juu . Kuna watu wanaopita karibu na gari hilo na gari hilo limeandikwa jina perfect .

Magari lililoandikwa Metrotrans lililopakwa rangi ya samawati limeegeshwa kando ya barabara ambapo kuna mtu aliyevaa shati nyekundu na koti nyeusi juu yake, aliyesimama huku karibu na bango lililoandikwa Lenana.

Maegesho ya magari. Kuna mwanamume aliyevaa viatu vieusi huku akiwa amefungiwa mkono akiwa amevunjika mkono huo. Kuna mwanamke aliyevaa shati nyeupe huku magari yakiwa yamegeshwa yanayotumia nyaya za umeme.

Ni maegesho ya magari. Kuna magari mawili yaliyoegeshwa yakiyopakwa rangi ya samawati. Kuna maafisa watatu waliovaa lofia nyeupe huku wakiwa na fimbo mkononi. Kuna pikipiki inayopita.

Katika barabara kuu kuna mistari mieupe ambaye imekatwa hili kuonyesha mahali watu wanapita pia kuna magari ambayo yanapita yakielekezwa na taa za barabarani wana askari wawili mwanamke na mwanaume wanapiga doria.

Kwenye barabara kuu watu wengi wanapita, pia kuna afisa ambaye amevaa koti ya kijani. magari yameegeshwa kando ya barabara hii, kuna maghorofa makubwa ambapo kando yake kuna miti ambayo imeota

Gari la rangi ya kijani limeegeshwa huku juu yake kuna gurudumu jeusi kuna watu ambao wanaopita kwenye barabara. Mwanamke aliyevaa nguo nyeusi na amevaa kofia nyekundu anapita na gari la nyuma ambalo lina rangi nyeusi.

Kwenye barabara kuu, kuna magari yanayopita ambapo imegawanywa katika sehemu mbili. Kuna upande wa kulia na upande wa kushoto. Gari ni ya rangi ya samawati inaenda katika upande wa kulia, pia kuna watu wanaotembea kando ya barabara hiyo.

Katika barabara kuna magari yanayopita. Pia kuna pikipiki inayopita. Askari wanne waliovaa kofia nyeupe na koti za kijani. Pia kuna watu wanaopita katika barabara hiyo kama mwanamke aliyevaa koti nyeusi.

Gari la kubeba takataka linapita huku takataka ikiwa imewekwa kwenye magunia na gunia, kuna wanaume waliovalia takataka hizo. Gari hilo halina dereva na limepakwa rangi nyeupe na magurudumu yake ni machafu.

Bomba kuu la maji ambalo ni la rangi nyeusi na sehemu nyingine kuwa na rangi ya samawati . Kuna sehemu yaweza kufungua ili kuwezesha maji kupita. Upande wa kando Kuna matope na mimea mifupi iliyomea , pia kunaknyasi iliyo chini.

Bomba la maji linatengenezwa na Mashine ya kuweza kuskuma maji hayo ina rangi ya machungwa ,rangi nyeupe na rangi nyeusi imeweza kuwejwa pamoja ili kuweza kushinishwa kupitisha maji kutoka upande moja hadi pande mwingine.

Kwenye sehemu ambapo kuna shimo kuna matope na mapomba ya maji ambayo yalikua yanatoka pande huo. Kuna Mwanamume aliyevaa suruali ya samawati ambaye anataka kupita katika sehemu hiyo. kariba na sehemu hiyo kuna ua ulitengenezwa kwa mawe.